Watu wazima wamekusanyika nje karibu na jengo dogo linaloonekana kuwa la mbao na mabati. Watu wawili wa mbele, mwanaume na mwanamke, wamekaa kwenye meza na wanaonekana wakiandika au kusahini nyaraka. Mwanaume aliye mbele kabisa amevalia shati la kijani kibichi na anaonekana kujishughulisha na karatasi zilizo mbele yake.

Watu wawili wazima wako ndani ya ofisi au chumba chenye zamani ya mbao. Mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye kiti chekundu mgongo wake ukitazama camera na mtu mwingine anayeonekana mwanamke ameketi mbele yake akionekana akiangalia kompyuta.

Mkusanyiko wa watu uko ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi au ukumbi wa mikutano. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakiangalia mbele ambako kuna mzungumzaji mmoja aliyevaa suti nyepesi, akisimama mbele ya kompyuta au screen kubwa. Nyuma yake kuna mabango yenye nembo za posta na post pay .

Tunaonyeshwa kundi la watu ambao wamevaa nguo za kijani, baadhi yao wakiwa na fulana za Sportpesa wanaonekana wakiwa katika umati au mkutano na kuna mwanaume mmoja katikati ambaye amebeba kitu kinachoonekana kaa ngoma au kifaa kingine cha muziki.

Hii ni slaidi ya uwasilishaji yenye kichwa kikuu court annexed mediation in kenya. Upande wa kushoto wa slaidi kuna picha imechorwa ya watu watatu waliounganishwa na mishale kuashiria mazumgumzo au usuluhishi . Upande wa kulia kuna nyundo ya hakimu ikisisitiza mada ya sheria. Rangi kuu za slaidi ni njano, nyeusi na nyeupe.

Kuna kundi la wanaume watatu wakifanya kazi pamoja kwenye nyaraka. Mmoja wao aliye katikati anaonekana akiandika kwa umakini kwenye karatasi. Wengine wawili wanatazama au wanashika karatasi kubwa iliyokunjwa. Inaonekana kama wanajadili ama wanajaza fomu muhimu.

Hii ni kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa vijana wakikusanyika pamoja. Inaonekana kama tukio la kijamii au mkutano. Baadhi ya watu wamevaa fulana zenye nembo ya Kenya Airways na mmoja amevaa kofia ya majani. Katikati ya picha kuna mtu aliyevalia bendera ya Kenya akionyesha uzalendo.

Hili ni eneo la ndani la jengo likiwa na meza ndefu ambayo inaelekeza mbali. Upande wa kushoto wa meza, kuna kundi la watu wamesimama baadhi yao wakiwa wamevalia kofia na wanaonekana kusuburi au kufanya jambo fulani. Nyuma yao kuna nguzo au vizuizi vya mbao.

Wanaume wawili, akiwemo mheshimiwa, Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya. Wanatembea nje ya jengo. Uhuru Kenyatta anaonekana kushoto, akiwa amevaa shati jeupe na tai na anatabasamu. Mwanaume wa pili, amevaa suruali nyeusi. Wote wawili wanaonekana wakiwa katika mazungumzo au wakitembea pamoja labda baada ya mkutano au tukio rasmi.

Ili ni tangi kubwa la maji lenye rangi nyeusi ilikiwa limewekwa juu ya jengo. Tangi hilo limewkwa juu ya stendi ya chuma na kuna ngazi zinazoilekea juuu yake. Mtu moja labda fundi au mfanyi kazi anonekana akipanda ngazi kuelekea tangi. jengo linaonekana kuwa la kawaida na labda la makazi au biashara.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike wako kwenye uwanja wa mpira. Na nyuma yao kuna mashabiki au watazamaji wakiwa wamekaa kwenye viti, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyeupe na fupi nyeupe anaonekana akijaribu kuzuia mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani na kushika mpira.

Jengo hili ni la kisasa jeupe lenye paa na limeandikwa Huduma Kenya juu yake. Likionyesha ni kituo cha huduma kwa umma. Mbele ya jengo kuna kundi la watu wote wakiwa wamevaa sare nyeupe na suruali nyeusi wakiwa wamesimama kwa utaratibu. Inawezekana hawa ni wafanyikazi wa kituo hiki.

Hili ni jengo la ofisi ambalo lina bango kubwa juu yake lenye maandishi department of immigration services passport control office jengo linaonekana kuwa la kisasa na lina madirisha makubwa. Mbele ya jengo hilo kuna kundi la wanaume watano, wawili kati yao wakiwa katikati ya picha mmoja wao akionekana akizungumza na mwingine .

Huyu ni mtu labda mwanaume amesimama ndani ya jengo amevalia suti ya blue nyeusi na anaonekana akiondoka mbali na mtazamaji mazingira yanaonekana kama korido au ukumbi wa jengo na kuna milango au madirisha ya glasi kando.

Wanariadha wanne, watatu wao wakiwa mbele na mmoja nyuma yao. Watatu wa mbele wamevaa jezi zenye KEN kuashiria kuwa wao ni kutuka Kenya. Wote wanonekana wakisherekea labda baada ya mashindano ya riadha. Mmoja wa wanariadha wakenya ameinua mkono wake juu akionyesha furaha . Nyuma yao kuna umati wa watu na uwanja wa riadha.

Hii ni ofisi yenye watu kadhaa, wakifanya kazi kwenye kompyuta. Kwenye ukuta wa nyuma kuna ishara iliyoandikwa KCA services na pia kuna nembo ya KCA . Wafanya kazi wameketi kwenye viti vya ofisi mbele na kompyuta wakionyesha mazingira ya kazi ya kisasa.

Kuna watu wawili, mmoja wa kike mwingine wa kiume ,mmoja amevaa joho refu la mahakama lenye rangi nyekundu na nyeupe akionyesha mamlaka na hadhi, mwanaume aliye kando yake amevaa suti ya kijivvu na tai akionyesha utaalamu na umaridadi.

Inakaa mkutano wa hadhara au tukio la kisiasa, mtu mmoja amevaa kofia ya machungwa akiupunga mkono, huku mwingine akiwa amesimama mbele ya kipaza sauti.

Haya ni maeneo yenye uchafu mwingi uliotupwa kando ya barabara. Uchafu ukiwemo plastiki karatasi na taka nyinginezo. Uchafu huu umetapakaa kwenye udongo na kwa mbali Kuna barabara na majengo na watu wanao tembea.

Huu ni Umati mkubwa wa watu wanaoshangilia na kuonyesha bendera za kenya. Watu hao wamevalia nguo zenye ya bendera ya Kenya, nyekundu, kijani, nyeusi na nyeupe, na wengine wameshikilia bendera ndogo au mabango yanayoonyesha nembo za Kenya. Wanaonekana kuwa na furaha na shauku kubwa.

Kunaonekana kuwa na shimo kubwa lililochimbwa chini ya ardhi au tuseme eneo la ujenzi likionyesha udongo na mawe yaliyotolewa. Pembeni mwa shimo kuna mashine ya ujenzi inayoonekana kama tinga tinga au mchimbaji yenye chapa ya Hyundai ikionyesha kazi inayoendelea.

Huu ni umati mkubwa wa watu ambao wanashangilia na kuinua mikono yao juu wakiwa wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali, baadhi yao wakiwa na shati au fulana zenye mileo ya buluu na nyeupe inaonekana kama tukio la michezo au sherehe.

Hii Inakaa kama hafla rasmi labda ya kisiasa au kitaifa inayofanyika nje, kuna watu watatu muhimu wakiwa katikati , mwanamke aliyevaa vazi la kitaaluma au la kihakimu mwanaume aliyevaa suti na tai na mwanamke mwingine aliyevaa kile kinachoonekana kuwa mavazi rasmi. Mwanamme anaonekana akiwa katikati akishikilia kitu labda akifanya kiapo au hotuba.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu. Katika picha, wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanapiga mpira katikati ya uwanja. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani kibichi na kaptula nyeusi. Watazamaji wanaonekana kwenye viunga vya uwanja nyuma ya wachezaji.

Huu ni mchezo wa soka unaoendelea kwenye uwanja wa kijani kibichi. Tunaona wachezaji wawili wako kati kati ya picha. Mmoja amevaa jesi ya buluu na namba ishirini na nne na mwingine amevaa jesi ya njano na namba ishirini . Mchezaji mwenye jesi ya buluu anaonekana akimiliki mpira.

Mwanamke aliyevaa joho jeusi ya kitaaluma ya jaji anaonekana akimkabidhi hati au kitabu chenye jalada nyekundu kilicho fungwa kwa utepe wa dhahabu kwa mwamaume mweusi. Mwanaume huyu ambaye anaonekana kuwa rais wa Kenya William Ruto amevalia suti ya bluu nyeusi, shati jeupe na tai ya dhahabu.

Hii ni mfumo wa mabomba, Bomba kubwa la kijani kibichi linaonekana katika ya picha likipita juu ya mtungi au matope yenye maji. Kuna matope na mawe yaliyozunguka bomba na pia mimea mimgine yaliyoota ni mengi.

Huu ni mchezo wa mpira wa mikono, wachezaji watatu wa kike wanaonekana wakishindana kwa nguvu, mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyeupe na namba babu anaruka juu akijaribu kurusha mpira huku wachezaji wawili timu waliovalia jezi za bluu wakijaribu kuizoea.

Inaonekana kama kituo cha usafiri, ambapo wasafiri hukaa kusubiria, kama vile, uwanja wa ndege au kituo cha basi na watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida.

Wanawake wanne wanaonekana wakiwa wamesimama nje. Wanawake hao wamevalia jezi na fulana za kijani na nyeupe ambazo zinaonekana kuwa za timu ya mpira wa miguu ya Gor Mahia, yenye nembo ya SportPesa na tuzo. Wawili kati yao wamevaa mashati yenye mistari ya kijani na nyeupe.

Hiki ni kikapu cha rangi ya kahawia kilichofungwa na chenye umbo wa mviringo, kikapu kina muundo wa kurudia rudia unaofanana ufamaji wa kamba, kikapu kinaonekana kuwekwa ndani ya chumba na kuna mwanga mkali unaangaza kutoka upande wa kulia wa picha.

Kuna umati mkubwa wa watu. Wanaonekana kuwa mashabiki wakishangilia kwa sauti mkubwa. Wengi wao wameinua mkono juu wakipunga mikono na kuonyesha hisia za furaha na za msisimko. Wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wanaeza kuwa wamevaa jezi za timu au rangi zinazoashiria utambulisho wa kikundi.

Huu ni umati mkubwa wa mashabiki wa mpira wa mguu kwenye uwanja wakishangilia kwa shauku wanaonekana wakiwa wamevalia jezi la timu tofauti na baadhi yao wakiwa wameshika mabango na bendera zenye uchovi mbalimbali ikiwemo bango kubwa lenye neno KHWAKHOLA ,mashabiki hao wanaonekana wakiinua mikono juu na kuonyesha hisia za furaha .

Mechi ya mpira mikuu inaendelea ambapo wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti, baadhi wakiwa na jezi za kijani na wengine za machungwa. Uwanja unaonekana kuwa umejaa mashabiki wengi wao wakiwa wamekaa kwenye viti vya kijani, wakishuhudia mchezo huo kwa hamu. (Bangle) kubwa lenye mamba (sportpesa) linaonekana kando ya uwanja

Picha inaonyesha mchezo wa soka uwanjani, wachezaji wawili wanaonekana wakigombanania mpira angani, mmoja amevaa jezi ya bluu na mwingine jezi ya kijani na njano.

Aliyekuwa rais wa zaani wa Kenya Uhuru Kenyatta amisimama akihutubia kutoka mimbari. Anonekana kwa katika tukio rasmi na watu wengine wasimama karibu naye. Nakisha, amebeba bibilia.

Kuna hema lenye maandishi huduma mashinani ambalo linaashiria kituo cha huduma za umma labda kwa usajili au huduma za afya. Watu kadhaa wako ndani ya hema wakiwemo wafanya kazi waliovaa kofia na barakoa wakiwahudumia wanainchi. Baadhi ya wanainchi wameketi kwenye viti na wengine wamesimama.

Hii ni timu ya mpira wa miguu wachezaji kadhaa wamesimama kwa safu wote wakiwa wamevaa jesi nyeupe zenye nembo ya KDF kifuani wengine wamevalia jesi za rangi tofauti wote wanaonekana wakiwa katika hali nzuri na tayari.

Hawa ni majaji watatu wakiwa wamevalia majoho yao rasmi nyekundu na nguo nyeusi za ndani. Wote watatu wanatabasamu na huyo wa Kati kati anaonekana akionyeshana kitu kwa mikono yake. Upande wa kulia, jaji mmoja ameshika kitu jeupe, huenda barakoa. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya kijivu.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu uwanjani. Kuna wachezaji wawili wakuu wakiwania mpira. Mmoja amevalia jezi ya bluu na nyeupu na mwingine maevaa jezi ya kijani .Uwanja unaonekana kuwa na nyasi na nyuma yao kuna mashabiki wengi waliojaza viunga vya uwanja wakishuudia mchezo huo.

Inakaa picha ndani ya jengo kama eneo la kusubiri au huduma kwa wateja. Lenye viti vingi vilivopangwa kwa safu na watu wameketi wakisubiri. Pia kuna kaunta zenye nambari labda kaunta 3.

Ni umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika katika tukio la umma labda mkutano wa kisiasa au sherehe za kitaifa. Katikati ya picha kuna mtu anayeonekana amevaa mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya ,nyeusi, nyekundu, na kijani na ameevaa miwani. Anaonekana akishagilia au kushiriki kikamilivu katika tukio hilo.

Hii ni huduma Kenya information desk mezani kuna nembo ya huduma kenya, kuna watu kadhaa wamesimama karibu na meza hio . Wengine wamevalia sare zinazofanana labda wafanyakazi wa huduma kenya huku mwanamke mmoja upande wa kulia akiwa amevalia sare nyeupe na skati nyeusi.

Hawa ni watu wannne, wawili wakiwa wameketi kwenye meza, watatu wakiwa wanaume na mmoja akiwa mwanamke. Wanaume hawa wawili waliovalia suti wanaonekana wakisaini nyaraka, mwanamke huyo amesimama upande mmoja wa meza akiwatazama.

Ako kijana mdogo amesimama nje, labda kwenye eneo la maegesho au barabara. Amevalia shati la mikono mifupi ya bluu, suruali ya kijivu na viatu vya bluu. Mkononi mwake anaonekana ameshikilia simu ya mkononi na karatasi fulani. Nyuma yake kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa na miti au mimea mingine inaonekana mbali.

Huu ni mfereji mrefu mpana na mwenye kina kirefu uliojaa maji machafu , ardhi iliyochimbwa imerundika kando ya mfereji, nyuma ya mfereji kuna barabara na baadhi ya majengo yanaonekana mbali, inawezekana kuwa mfereji huu umechimbwa kwa ajili ya mradi wa ujenzi labda mfumo wa maji taka au bomba la maji .

Huu ni umati wa watu waliokusanyika . Wengi wao wakiwa wamevalia nguo za buluu. Katikati ya picha kuna mwanaume anayezungumza mbele ya msimamo ulioandikwa Kalonzo. Na chini yake mbele twaweza pamoja. Hii inaashiria tukio la kisiasa au kampeni.

Hili ni wasilisho lenye kichwa; state of the judiciary and the administration of justice ,juu yake kuna nembo au alama ya the Judiciary. Inawezekana ni ya Kenya kutokana na lugha. Muundo wa hati una na rangi za dahabu na nyeupe zikionyesha rasmi na uzito wa mada.

Picha inaonyesha kundi la watu ndani ya ofisi, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakionekana kama wafanya kazi. Eneo hilo linaonekana kuwa la kitafa, linaweza kuwa ni mahali pa kazi au tukio la kijamii.

Mwanaume aliyevaa suti ya bluu na tai anaonekana akizungumza au kutoa hotuba mbele ya hadhira anaonekana akionyesha kwa mkono wake kama vile anachomueleza muhimu. Nyuma yake kuna ishara yenye maandishi births and death certificate ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa ofisi ya huduma za umma, kuna watu wengine walioketi wakiwa wamemsikiliza.

Watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia barakoa wameketi kwenye meza ndefu, mbele ya mmoja wao kuna ishara inayosomeka info desk . Inaonekana kama mpangilio wa ndani au ulinzi na kuna miundo ya mbao na kijani kibichi nyuma . Watu wanaonekana kuwa katika mazingira ya kazi au ya uma.

Wachezaji wa mpira wa miguu wa kandanda wako uwanjani wakisherekea au kushangilia baada ya tukio la mchezo, wamevalia jersey zenye rangi tofauti baadhi zikiwa za njano na nyingine nyekundu. Inaonekana kama tukio la mchezo la kufurahisha.

Hii ni foleni ndefu ya watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kawaida wakionyesha tukio la umma, wote wamesimama kwa utaratibu mmoja nyuma ya mwingine ,nyuma ya foleni kuna jengo ndogo jekundu na paa la kijani linaloashiria ofisi fulani na kuna miti na mimema mingine.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakisherehekea. Wengi wao, wamevaa jezi za rangi nyeusi na njano. Huku mmoja, akiwa amevaa jezi za rangi ya kijani. Wachezaji wamekuja mikono na kuelekezwa na wakionyesha furaha na ushindi.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi wakikusanyika nyuma ya msomaji Kuna mabango yanaonekana nyuma moja likiwa na maneno Kenya na mengine ya kuonyesha maneno kama protect judicial independence mtu mmoja aliyesimama katakati anaonekana Kama kiongozi akiwa na bendeji president mbele yake.

Huu ni mfereji mrefu na mpana ambao una maji machafu ,kando kando ya mfereji kuna mawe na udongo uliochelewa wakiti wa uchimbaji, inawezekana mfereji huu umechimbwa kwa ajili ya miradi ya ujenzi kama vile miundombinu ya maji au mifumo ya maji taka.

Wanakaa wafanyakazi wa Huduma Kenya wakiwa wamevalia barakoa, wakihudumia wateja kwenye kaunta zao, watu watatu wanaonekana wazi wakiwa wameketi mbele ya kompyuta na vifaa vingine vya ofisi, nembo ya Huduma Kenya inaonekana juu ya kila kaunta.

Hili ni tukio rasmi la kiserikali kuna watu kadhaa wamesimama jukwaani wakiwemo wanaume waliovaa suti na wanawake waliovaa nguo rasmi rais William Ruto anaonekana akiwa amesimama mbele na anashika kitabu au Bibilia.

Mchezo wa mpira wa mguu unaendelea kwenye uwanja. Wachezaji kadhaa wakiwa wamevalia jesi za rangi tofauti ikiwemo nyekundu, kijani na njano. Wanaonekana wakikimbia na kupiga mpira. Nyuma ya wachezaji, kuna matimu kubwa ya mashabiki wakiwa wamefurika kwenye viti vya uwanja wakishangilia mchezo kubwa.

Inaonekana kama tukio rasmi, labda sherehe au mkutano ambapo viongozi wa sheria wanashirikiana kuna kundi la wanaume baadhi wakwa wamevalia majoho mekundu ya mahakama.

Hii ni kituo cha huduma chenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia sare au nguo zinazofanana. Baadhi yao wakiwa na barakoa, baadhi wamekaa kwenye kompyuta wakifanya kazi huku wengine wamesimama na kuonekana wakishauriana au kuhudumia wateja.

Hii ni kundi kubwa la watu kumi na moja. Wengi wao wakiwa wamevaa suti rasmi na wengine wakiwa wamevaa majoho ya sheria. Walisimama mbele ya jengo la kisasa. Wanaonekana kuwa viongozi au maafisa wa serikali. Watu walio upande wa kushoto wamevalia majoho ya sheria na wigi , kuashiria cheo chako cha kisheria. Watu wengine wamevaa suti nadhifu tu.

Umati wa watu wamekusanyika labda kwenye mkutano wa kisiasa au tukio la umma. Baadhi ya watu wameshika mabango au vipeperushi vyenye maandishi kama NU na TDA . Wote wanaonekana wakishangilia na kuinua mikono yao wakionyesha shauku na uungwaji mkono.

Kikundi cha watu wazima na watoto wameonekana wakikaa kwenye viti ndani ya chumba kinacho onekana kama kliniki au kituo cha afya kuna mwanamke mmoja aliyevaa sare nyeusi na nyekundu labda mtaalamu wa afya au mfanyikazi wa huduma kwa wateja akiongea na watu pia kuna ishara au mabango ya kijani kibichi ukutani.

Huu ni mchezo wa voliboli unaoendelea ndani ya ukumbi wachezaji kadhaa wanaonekana wakiruka na kujaribu kupiga mpira huku wengine wakiwa tayari kupokea au kuzuia shambulio kuna wachezaji kutoka timu mbili tofauti mmoja ikiwa imevalia jezi nyekundu na nyingine blue na kijani.

Huu ni umati mkubwa wa watu, wanaonenakana wakishangilia kwa furaha, mikono yao ikiwa juu angani. Wengi wao wanaonenakana wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya na baadhi yao wakiwa wameshika vitu vinavyofanana na bendera vidogo.

Pana kundi la watoto na mzee mmoja, wote wakiwa wamekaa kwenye viti. Watoto wanaonekana wakitabasamu na kucheka huku mzee akiwa ameketi mbele yao, labda akiwa anawaelezea hadithi au kuwafurahisha. Eneo linaonekana kama chumba cha kusubiri au ukumbi wa ndani.

Viongozi wawili, mmoja wao aliyekuwa Rais wa nchi ya Kenya , wanaonekana wakipeana mikono mbele ya umati wa watu , wote wamevaa suti rasmi na mmoja ana beji kwenye koti lake, nyuma yao kuna mwanajeshi aliyevalia sare za kijeshi.

Hiki ni kituo cha huduma za umma chenye watu wawili wazima . Mwanaume mmoja amekaa upande wa kushoto akitabasamu na kuangalia kuelekea mwanamke aliyekaa upande wake wa kulia. Mwanamke huyo amekaa mbele ya kompyuta. Kwenye ukuta wa nyuma kuna mabango yanaashiria huduma za serikali au umma na kauli mbiu kama "Huduma kwa wote" au " Huduma Bora".

Kundi la watu, wanaonekana wakitembea barabarani wakati wa kampeni ya kisiasa. Mtu aliye mbele, anabeba bango kubwa lenye picha ya mwanasiasa maarufu ,Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka. Wakionekana kuwania nyadhifa za kisiasa mwaka wa 2017.Bango hilo limeandikwa Raila, Kalonzo 2017,maendeleo na amani.

Kuna kundi la watu wakiwemo wanaume na mwanamke, wanaonenakana kushiriki katika hafla au makabidhiano fulani. Mwanaume mmoja ambayo yuko mbele amevaa shati jeupe na anaonekana akimkabidhi kitu labda cheti au hati kwa mwanamke anayemshika mtoto mdogo. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakishuhudia tukio hilo.

Hii ni timu ya mpira ya kikapu ya Kenya. Wachezaji wamesimama kwa safu mbele ya bendera ya Kenya. Wote wamevaa jezi nyeupe zenye namba na neno Kenya mbele. Nyuma yao kuna uwanja wa mpira wa kikapu na juu kuna bango lenye jina ya Kenya.

Kuna kundi kubwa la watu labda ma Mia wakishangilia kwa sauti kubwa . Wanaonekana wamekusanyika mahali wazi labda uwanja na wengi wao wamevaa jezi zenye bendera ya Kenya ambazo ni nyekundu,,baadhi yao wamebeba bendera.

Mwanariadha labda mwanamme anaonekana akiwa amelala chini kwenye nyasi baada ya kumaliza mbio au mazoezi makali. Anaonekana amechoka Sana, nyuma yake kuna sehemu ya uwanja wa mchezo wenye viti vya rangi nyekundu na kijani kuashiria kuwa ni uwanja mkubwa. Pia kuna watu wengine mbalimbali kwenye uwanja.